Jengo lenye maduka matatu yaliyofunguliwa moja ni duka la mpesa, mbele yake kuna meza ndogo zenye ndizi na aina nyingine za matunda, kuna watu wameketi nyuma ya meza hizo mbele yao kuna barabara na magari kadhaa yanapita.

Fomu ya mamlaka ya mapato Kenya iliyoandikwa, A registration acknowledgement receipt. Juu yake kuna sehemu ya taarifa za mlipa kodi, taarifa za mwombaji, maelezo ya anwani na sehemu iliyoandikwa, You have requested for registration of the following taxes, ikifuatiwa na orodha ya aina za ushuru zilizoombewa usajili.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe na suti nyeusi amesimama karibu na gari, mkono wake mmoja ukiigusa na analitazama gari hilo kwa makini. Gari ni jeusi kwa rangi na dirisha la mbele limefunguliwa huku madirisha mengine yakiwa yamefungwa. Gari hilo liko ndani ya ukumbi wa maonyesho.

Lori dogo jeupe limeegeshwa kwenye eneo la lami, limebeba gari la binafsi la bluu ambalo madirisha yake yote yamefungwa madirisha na ya nyuma yameekwa rangi nyeusi. Eneo hilo limezunguwa na nyasi za kijani kibichi.

Ukuta wa rangi ya zambarau umeandikwa, Darling Find Your Beautiful. Mbele yake kuna stendi mbili za viatu ambazo zimejaa viatu vilivyopangwa vizuri. Baadhi ya viatu vimewekwa chini sakafuni. Kuna mwanaume anapita mbele yao.

Jumba la maonyesho ya magari lina magari yaliyopangwa katika safu mbili zinazotazamana, na kati yao kuna njia ya kupita katikati. Magari hayo yote ni ya maumbo, ukubwa, rangi na chapa tofauti. Kwenye dari ya chumba hicho kuna taa kadhaa ambazo zimewashwa.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya ina picha ya mwanaume aliyevalia suti na mhuri wa Kenya upande wa mbele huku upande wa nyuma ukiwa na picha ya majengo tofauti ikionyesha nembo na taswira ya kitaifa.

Hifadhi ya magari imejaa magari ya aina tofauti chapa na rangi tofauti yamepakiwa yakielekea upande mmoja, yamezungukwa na uzio na nyuma ya uzio kuna miti michache na nguzo za umeme.

Kioski kinachouza aina tofauti za mapambo yaliyotengenezwa kwa shanga. Kuna mikanda ikining'inia pembeni, na mikufu mizuri imening'inizwa juu ya fito ya juu. Chini yake kuna uso wa tambarare wenye bangili na hereni, zote zikiwa zimetengenezwa kwa shanga. Mwanaume mmoja amesimama kando ya kioski hiki.

Kibanda kimoja kina aina tofauti za mboga zilizopangwa juu ya sehemu tambarare. Mboga hizo ni pamoja na nyanya, pilipilihoho za njano, nyekundu na kijani, vitunguu vyekundu, giligilani, njegere mbichi na chanjapori miongoni mwa zingine.

Mwanamme aliyevalia suruali ya buluu amesimama ndani ya duka lenye milango ya chuma ya rangi ya samawati, ngazi zinaelekea juu kuingia dukani, na baiskeli imeegeshwa pembeni ya ngazi hizo.

Risiti ya serikali ya E-citizen iliyoandikwa Mazingira House kiambu Road, ikiwa na muhuri wa Kenya na anwani. Ikionyesha malipo ya shilingi elfu moja yaliyofanyika.

Mwanaume aliyevaa shati la kijani ameketi juu ya ngazi akiwa amelalia kwenye kigonda cha mbao kilicho mbele yake. Nyuma yake kuna ukuta wa kijani ulioandikwa MPESA kwa maandishi meupe. Pembeni mwake kuna rubber nyeupe na upande mwingine kuna duka lililofunguliwa.

Wanaume wanne wako ndani ya chumba, wawili kati yao wamevaa makoti meupe. Kuna kioo cha ameonyeshwa kilichojaa vipande vikubwa vya nyama, na nyuma yake kuna vipande vikubwa vya nyama vilivyoning'inizwa kwa kutumia vibano vya chuma. Wanaume hawa wanaonekana kuwa na shughuli nyingi wakifanya kazi fulani.

Sanduku kadhaa ya mbao yamepangwa kwa safu kila moja limejaa nyanya hadi juu. Mwanaume mmoja ameinama kuelekea kwenye sanduku moja na kupanga nyanya ndani yake. Wanaume wawili wamesimama nyuma yake wakimwangalia. Watu wengine wako nyuma kwenye mandhari ya tukio.

Watu watatu wamesimama mbele ya kaunta ya mhudumu, wanaume wawili na mwanamke Muislamu kati yao, kioo kinawatenganisha na mhudumu aliye ndani, kikiwa na lebo zilizoandikwa M-Pesa.

Duka lenye mlango wa kijani ulio wazi na juu yake limeandikwa saluni. Viti viwili vya mbao vimewekwa nje ya duka. Ndani ya duka, sehemu imegawanywa mara mbili, upande mmoja ni saluni, ambapo kuna watu wawili na upande mwingine ni duka la Mpesa lenye maonyesho ya vitu tofauti.